Mnapo daktari ambaye amevaa shati la rangi nyeupe na maandishi ya samawati. Vilevile ana mgonjwa ambaye ni mwanamke aliyevaa rinda la rangi ya nyekundu na koti la rangi ya nyeusi.

Kifuniko ya chupa la dawa hili ni nyekundu, vile vile kuna dawa ambayo yamejaa, na pia kuna maandishi ambayo yanapeana maelekezo sahihi jinsi ambavyo yakutumia dawa hii.

Mzee huyu anapigwa chanjo na daktari aliyevaa koti ya rangi nyeupe na shati ya manjano, vile vile kuna watu wengine nyuma ya mzee huyu, ambaye amepanga laini kupigwa chanjo.

Daktari aliyevaa koti ya rangi ya nyeupe anadunga mgonjwa wake sindano, aliyevaa kofia nyeusi na shati iliyo na rangi tofauti tofauti, kama vile rangi ya majani na rangi nyeupe.

Mama aliye na nywele ya rangi ya nyekundu amebeba mtoto ambaye amefunikwa na kitambaa ilio na rangi mbili kama vile nyeupe na samawati. Amebeba mtoto kitandani.

Mama amebeba mtoto ambaye amefunikwa na kitambaa iliyo ya rangi ya nyeupe, na madoadoa iliyo ya rangi ya samawati, nyekundu, kijani na manjano. Ameketi katika kitanda iliyo nyeupe.